Kuna samaki wengi na kamba zilizopangwa kwenye barafu zikiwa na vibao vya bei vinavyoonyesha nambari 64, 32, na 48. Aina mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu zikiionyesha soko la bidhaa za baharini.